Watu wazima wa jinsia tofauti, wameketi darasani wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa. Wakijitahidi kuongeza maarifa na ujuzi kwa maendeleo binafsi na ya jamii.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamekaa kwa mpangilio katika darasa, wakisikiliza kwa makini mafundisho yanayotolewa ili kuongeza maarifa na ujuzi kwa maendeleo yao binafsi na ya jamii.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamekaa kwenye viti katika eneo la wazi, wakisikiliza padri anayewapa elimu ya juu ya maswala muhimu ya kijamii na uchumi.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamekaa darasani kwa utulivu wakifuatilia mafunzo kwa umakini ili kuongeza maarifa, ujuzi na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii.

Watu wazima wameketi darasani kwa makini, huku mmoja akiteuliwa kuingia mbele na kuandika ubaoni, wakijifunza na kuendeleza ujuzi wao kwa msingi katika mazingira ya elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wameketi darasani wakielekezana kwa makini, wakijifunza na kubadilishana maarifa katika mazingira ya elimu ya watu wazima.

Bembea yenye rangi nyekundu imesimikwa uwanjani. Ikiwa na viti vya rangi tofautitofauti, tayari kwa ajili ya watoto wa shule ya awali kucheza kwa furaha na usalama.

Wanafunzi wameketi kwa umakini kwenye viti darasani huku mwalimu akifundisha kwa ustadi wa hali ya juu, akiwasaidia kujifunza masomo ya msingi kwa lengo la kuwajengea msingi imara wa elimu.

Madarasa ya wanafunzi yamejengwa kwa mpangilio yakiwa na eneo kubwa kwa ajili ya kujifunzia, madirisha na milango vizuri kwa ajili ya kupata hewa na mwanga pakiwa na eneo kubwa la kuchezea likiwa na vifaa maalum kwa ajili ya kucheza.

Mwalimu anaandika ubaoni kwa muandiko wa kueleweka, akiwaelekeza wanafunzi wa darasa la msingi katika somo kwa lengo la kuwajengea maarifa na uelewa wa msingi.

Darasa limepangwa viti vya wanafunzi kwa mpangilio mzuri, taa zikitoa mwanga wakutosha wa kujifunza kwa ufanisi huku ramani ikiwa imebandikwa ukutani kama nyenzo ya kujifunza.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu kwa umakini, wakifuatilia mafunzo yanayowekwa kwa lengo la kupata maarifa na ujuzi wa msingi.

Uwanja mkubwa wenye nyasi umezungukwa na majengo ya madarasa, ukitumika kama eneo la michezo na shughuli za masomo kwa watoto wa shule ya msingi.

Kitabu kilichofunguliwa kimewekwa mezani darasani. Kurasa zake zikiwa na maandishi na picha za kuvutia, tayari wanafunzi kujifunza au kusomewa na mwalimu.

Wanafunzi wamekaa kwenye viti kwa mapngilio mzuri darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ya ubao, akifundisha somo. Huku wengine wakiwa wanachukua maandiko kwenye madaftari kwa utulivu.

Meza zenye mabomba ya maji zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa la kujifunza kwa vitendo ikiwa imetengenezwa, kwa ajili ya mafunzo ya sayansi kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mwalimu wa kike ameketi ofisini kwake akifanya kazi ya kusahihisha madaftari kwa umakini, akizingatia makosa na kutoa maoni kwa ajili ya kuboresha uelewa wa wanafunzi.

Bweni la wanafunzi limepangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na vitanda vya kulalia, vilivyowekwa kwa utaratibu tayari kwa matumizi ya wanafunzi wa shule ya sekondari.

Wanafunzi wamekaa darasani wakisubiri mtihani huku wasimamizi wakigawa makaratasi mezani, hali inayoonyesha maandalizi ya shughuli rasmi ya elimu.

Wanafunzi wapo darasani wakiandika mtiani kwa utulivu, wakionyesha umakini na kujitahidi katika kupima uelewa wao wa masomo katika ngazi ya elimu ya sekondari

Wanafunzi wameketi kwa utulivu kwenye viti ndani ya darasa wakimsikiliza mhadhiri anaetoa maelezo kwa kina, huku wengine wakichukua kumbukumbu kwa kalamu na daftari katika mazingira ya kujifunza ya taaluma ya juu.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa utulivu kwa mpangilio mzuri wakimsikiliza mhadhiri anayetoa somo muhimu, huku wengine wakichukua madokezo kwa umakini wakionyesha hali ya kujifunza.

Wanafunzi wameketi darasani kumpangilia mzuri kila mmoja akiwa na daftari wakimsikiliza sikiliza mhadhiri anayetoa mada ya kielimu kwa utulivu wa, mazingira ya darasa yakiwa ni ya kisasa na nochochea kujifunza.

Wanafunzi wawili wakiume wakiwa wameketi darasani wakitumia kompyuta kwa ajili ya mafunzo ya vitendo wakifatilia masomo kwa umakini katika mazingira ya kujifunza yaliyojaa teknolojia ya kisasa.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa utulivu wakimsikiliza muhadhiri akitoa somo. Hali inayoonesha mazingira ya kujifunza ya chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu.

Wanafunzi wmeketi kwa utulivu darasani wakimsikiliza mhadhiri, wakifuatilia kwa makini mafunzo ya kitaalamu yanayowajenga kwa ujuzi na maarifa ya ngazi ya juu.

Wanafunzi wamekaa kwenye viti kwa mpangilio mzuri darasani, wakimsikiliza mhadhiri kwa makini wakifuatilia masomo ya juu kwa lengo la kupata maarifa ya kitaaluma na taaluma zao.

Wanafunzi wameketi ndani ya darasa maalum za kompyuta wakifuatilia maelekezo ya mwalimu kwa makini, huku kila mmoja akitumia kifaa chake kujifunza kwa vitendo katika mazingira ya taaluma.

Wanafunzi wameketi na wengine wamelala ndani ya chumba cha malazi, baadhi wakiwa wanapumzika kitandani na wengine wakisoma kwa kutumia simu, katika mazingira ya mabweni ya chuo.

Wanafunzi wamekaa darasani kwa utulivu, kwenye viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza mhadhiri anayeendelea kufundisha mbele ya darasa, wengine wakichukua madokezo muhimu kwenye vitabu na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wakiwa darasani kwa makini wakimsikiliza mhadhiri wakichukua vidokezo muhimu kwa ajili ya kuelewa na kujifunza somo kwa ufanisi, mazingira ya darasa ni ya kisasa na yenye vifaa vinavyosaidia mchakato wa kujifunza.

Watu wapo kwenye karakana wakifanya matengenezo ya gari, huku wakitumia vifaa maalumu vya kitaalamu na kuvaa mavazi ya kazi.